Mimea michanga imepandwa kwenye mfumo wa kisasa wa kilimo wima, unaotumia mabomba meupe. Mfumo huu uwezesha kilimo katika maeneo madogo bila kutumia udongo, na hutoa nafasi nzuri ya kupanda mazao safi kama mboga majani. Njia hii ni bora kwa wakazi wa mjini wanaotaka kujilisha au kuuza mazao kwenye soko ya karibu.

Hii ni njia ya kisasa ya kilimo cha bustani ambapo mimea hupandwa kwenye chombo cha plastiki chenye mashimo pembeni. Mimea hii hupokea mbolea na maji kwa njia ya kunyunyiziwa au mfumo wa matone. Njia hii husaidia kuokoa nafasi na kutumia maji kwa ufanisi zaidi.

Mimea mingi ya majani imestawi juu ya mabomba meupe yaliyounganishwa na bomba la maji. Mabomba yamewekwa kwa mpangilio wa ngazi yakisaidia mimea kupata maji na mbolea bila kutumia udongo . Huu ni mfumo wa kilimo unaotumia nafasi ndogo na unaofaa mjini.

Shamba la migomba limejaa mimea yenye afya na majani mabichi. Kimezungushwa uzio wa wafu wa plastiki ya buluu kwa ajili ya ulinzi. Eneo linaonekana kuwa na udongo wenye rotuba unaofaa kwa kilimo. Shamba hilo linaonyesha juhudi za mkulima.

Shamba hili limepandwa mimea kwa mistari ilionyooka na linaonekana kuwa mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mfumo huu huruhusu maji kufika moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea kwa kutumia bomba maalum lenye matone madogo. Njia hii husaidia kupunguza matumizi ya maji.

Mimea midogo imemea ardhini na inapokea maji kupitia bomba la umwagiliaji matone. Njia hii husaidia kutumia maji kwa ufanisi mkubwa mashambani. Mbinu hii ni muhimu hasa katika maeneo yenye uhaba wa mvua, ili kuhakikisha mimea imepata maji ya kutosha.